Watoto hawa wameketi chini kwa simiti. Wanakula chakula ya aina ya ugali na mboga. Wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti na wanatazama picha iliyowekwa hapo juu, juu ya ukuta.

Kijana huyu amebeba gunia mgongoni na ameshikilia ndoo mkononi. Kuna mabati za rangi tofauti ;rangi ya udongo, rangi nyeusi. Amekanyanga katika pipa na maji yanayokuwa yameegemea.

Mto unapeleka maji kwa haraka. Nyumba ya mabati yako kando wa mto. Kuna nguo zilizokuwa zimeanikwa hapo kando ya mto. Nyasi yamepandwa ya rangi ya kijani. Mawingu kunaonekana kwamba mvua iko karibu kunyesha.

Gari la uchukuzi limesimama mjini likingoja abiria. Makanga na dereva wamesimama nje wakiwangoja abiria. Abiria mmoja amevalia vazi nyeusi, huku akiongea na simu yake mkononi.

Magari ya uchukuzi yamesimama huku mjini. Abiria wanatembea, wengine wakienda, wengine wakirudi. Kuna jumba kubwa lililo na vioo vikubwa mno. Gari hili lina rangi nyekundu hapo nyuma na kuna mti ulio na rangi ya kijani.

Magari ya uchukuzi yamesimama yakingoja abiria. Pikipiki limesimamishwa kando ya magari hayo. Abiria mmoja, amesukwa nywele ya rangi ya nyeupe. Abiria wengine, wamesimama wakifanya maamuzi ya magari watakayopanda, ya mbele ama ya nyuma.